Mtu mzima mwanaume alievalia mavazi ya usafirishaji yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na pikipiki kutoka kampuni ya "bolt" inayohusiana na usafirishaji, akiwa amesimama katika eneo la wazi na lenye mwanga mzuri akijiandaa kwenda kutoa huduma ya usafirishaji.

Mapipa mawili yenye rangi ya bluu, yakiwa yameandikwa maneno mbalimbali katika mapipa hayo, pia nyuma yake kukiwa kuna geti lililotengenezwa kwa chuma, ikisaidia ulinzi na usafi wa mazingira katika hilo eneo, na mapipa hayo yakitumika kutunzia takataka, kama vile plastiki, karatasi na vitu vingine mbalimabli, inawezesha mazingira kuwa safi na salama.

Rundo kubwa la mabomba yenye michirizi ya rangi ya kijani, yaliyolazwa chini ya vipande vidogo vya mawe, yakihifadhiwa kwa ajili ya kwenda kutumika kusafirishia maji taka na baadhi ya matumizi mbalimbali ya kutunza mazingira katika jamii.

Takataka aina ya plastiki iliyo katika vifungashio maalum vyenye rangi nyeupe na kurundikwa katika eneo moja ili kuwezesha kwenda kwa ajili ya matumizi mengine, kama vile kutengenezea makopo na vyombo vya majumbani na kuwezesha kuondoa uchafu katika mazingira yamzungukayo mwanandamu au watu.

Gari kubwa na zuri lililotengenezwa kwa rangi ya kijani na nyeupe, lililo karibu na mitaa ya watu. Pia hutumika katika shughuli nzima ya usafirishaji wa taka, kutoa eneo moja kwenda eneo jingine. Hutumika kukusanya takataka kama vile: makaratasi, plastiki na na kadhalika. Hutumika kusafisha mazingira na watu kubaki salama na mazingira yao.